Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa na bango kubwa ambalo limewekwa juu yake lililoandikwa maandishi pamoja na kuwekwa picha ya n'gombe, ili kuashiria upatikanaji wa bidhaa hiyo huku nje akiwepo mteja mmoja ambaye anasubiri kupatiwa huduma.

Duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa; likiwa na kifaa kikubwa cha kielektroniki ambacho hutumiwa kwa ajili ya uuzaji na uhifadhi wa maziwa. Ambapo mteja huingiza kiasi kwa kubonyeza vitufe, na kukinga maziwa ambayo hutoka kwenye bomba dogo lililopo kwenye mashine hiyo.

Eneo la maonyesho ya samani za ndani, ambazo tayari zimekwisha kutengenezwa. Ili wateja wapite kuzitazama na kuchagua kisha ya kufanya maamuzi yao. Likiwa na vitanda vingi ambavyo vimetengenezwa kwa chuma, vyenye rangi tofautitofauti, vikiwa na sehemu mbili za kulala, ambapo ni juu pamoja na chini.

Eneo ambalo wauzaji wa samani za ndani hulitumia kwa ajili ya maonyesho ya samani hizo, kukiwa na makochi ambayo yametengenezwa vizuri na kuwekwa kitambaa chenye rangi nzuri ya kuvutia; ikiwa ni sehemu ambayo wateja hupita kwa ajili ya kukagua na kuangalia ili kufanya manunuzi.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali likiwa limepengwa viatu vya mitindo pamoja na muundo tofauti tofauti, pia zikiwepo ndala nyingi ambazo zimepangwa vizuri zikiwa na rangi tofauti, tayari kwa wateja kwa ajili ya wateja wanaokuja sehemu hiyo kwa ajili ya kujipatia bidhaa.